Mgonjwa amelazwa hospitalini huku amefungwa macho, daktari anamwangalia kwa utaratibu ili achunguze shida iko wapi?

Mitungi mingi ya maji imepangwa ama imewekwa kwa foleni, mama moja anasimama katikati wanangojea laini hili wapate maji, kuonyesha kwamba huku kuna ama hakuna maji.

Dawa za aina mbalimbali zinapakiwa kwa chupa ili ziweze kusafirishwa kwa maduka ama hosiptali tofauti tofauti.

Madaktari wengi wanamhudumia mgonjwa moja ambaye anahisi vibaya mwilini. Ako na shida kubwa mwilini. so ni muhimu madaktari wengi wakusanyike ili waweze kusaidiwa.

Watu wengi wamekusanyika huku ili waweze kushuhudia jinsi nyumba hii kubwa uliporomoka na pia wajenzi ama fundi wamekuja ili waweze kurekebisha.

Dawa ya muhimu sana kwa sababu inasaidia binadamu hili asipatwe na magonjwa mbalimbali, na kuzua tena magonjwa yanaweza kupata watu tafauti.

Daktari anatengeneza dawa kwa kando huku mtoto mdogo ambaye ni mgonjwa amekaa akisubiri daktari amsaidie.

Madawa mapya ambazo zimewekwa kwa chupa ama zimepakiwa kwa chupa mpya na pia kuna karatasi inayoonyesha vile unaweza kuitumia hizi dawa.

Madaktari wawili ambao ni wamama wanamhudumia mgonjwa moja ambaye amelazwa kwa kitanda . Ako na shida ya meno. Madaktari wanaa dawa kwa meno.

Wanafunzi wamevaa sare za kutumia kufanya kazi ama kuchoma vitu kwa ofisi za shule ili waweze kuelewa vizuri.

Dawa na karatasi ilioandikwa jinsi utakavyotumia hizi dawa. Inapewa kwa mgonjwa yeyote aliyena shida ama ambaye hahisi vizuri vilivyo.

Ukidungwa dawa ya sindano unaweza pona kwa haraka kwa sababu zinaingia haraka kwa mwili huwezi kuoata kupona haraka.

Daktari na mgonjwa anasaidiwa kutibiwa ugonjwa ambaye ako nayo ,huku anaelezea vile anavyo hisi kwa mwili yake.

Madaktari watatu wanahudumia mgonjwa mmoja ambaye amelazwa kwa kitanda. Amevaa vitu vya kidaktari ili waweze kuzuia pia magonjwa mbali mbali.

Madaktari wanaotembea nyumba kwa nyumba ni ya maana sana kwa sababu inasaidia kufika mahali ambapo watu wengine hawawezi kufika hospitali.

Haya ni sabuni za kienyeji, ambayo zimepakwa ama zimewekwa kwa machupa iliziweze kuuzwa kwa watu wengi.

Maji yamefurika barabara huku magari zinapita kwa haya maji, magari mbalimbali zinapita huku, hii inaweza...

Daktari na mgonjwa wamekaa chini wakijadiliana ama mgonjwa akimuelezea vile anavyo hisi kwa mwili wake, huku daktari anamuelezea pia vile atakavyo pata matibabu.

Maji ni uhai na maji yanaweza kutumika kwa mahali tofauti tofauti. Inabidii tuchunge maji vizuri ili tuweze kuishi na tusipatwe na magonjwa mbali mbali.

Daktari anamhudumia mama mmoja, kwa kumdungia dawa na sindano kwa mdomo, huku mama amevaa mask na daktari amevaa pia vitu vya udaktari.

Madaktari ni wa muhimu sana kwa nchi yetu la Kenya kwa sababu wanatuelezea ama wanatupea tuelewe jinsi tutakavyo chunga mwili nzetu ili tusipatwe na magonjwa mbalimbali.

Dawa ziko kwa chupa na sindano imewekwa kwa meza. Hizi dawa ni za muhimu sana kwa mwili ya binadamu, hapo unapoumwa na misuli unadungwa ili upone.

Nyumba kubwa ya ghorofa imeporomoka vibaya sana, inaonyesha fundi aliyejenga hii nyumba hakujenga vizuri, huku kijana mmoja anatazama vile hasara imetokea.

Dawa tofauti tofauti zimeekwa kwa machupa kadhaa. Hizi dawa ni za magonjwa mbalimbali. Inategemea ugonjwa unao ama ugonjwa ambao mtu akonayo.

Mvua kubwa umenyesha na kuweza kufurika kwa upande huu. Imefanya barabara kuporomoka na kuweza kufanya watu kukosa njia.

Dawa ya kuongeza damu mwilini ni ya muhimu sana kwa mwili ya binadamu kwa sababu ukitumia dawa ya kuongeza damu mwilini yakusaidia ili usiweze kupungukiwa na ...

Madaktari wanao ita watu wasio hisi vizuri mwillini ili waweze kuwaelezea jinsi wanavyo.

Madaktari wanamhudumia mgonjwa mmoja, aliye na shida ya meno. Daktari mmoja anamulika mdomo, ili ajue shida ni gani.

Mgonjwa amelala Kwa kitanda huku daktari anamulika Kwa mndomo kuonyesha yeye anaumwa na meno ama ako na shida ya meno.

Ni daktari wengi ambao wamevaa vifaa vya udaktari. Wako nje wakifunza watu vitu mbali mbali vile watajichunga na magonjwa mbali mbali.

Mama amekaa kwa kiti huku akiwa ameshika mtoto mdogo kuonyesha yeye alikuwa anajifungua ako kwa hospitali.

Mgonjwa amelazwa kidandani kwa hosipitali, huku wakiudumiwa na dakitari moja. inaonyesha kwamba yeye amepata majiraha kadhaa kwa mwili yake.

Madaktari wanajua vizuri kueleza jinsi dawa itakavyo tumika kwa mwili ya mwanadamu. Madawa zimepangwa vizuri ili ziweze kupata kwa urahisi.

Dawa za magonjwa mbali mbali, ambazo zimefungwa vizuri kwa kitu yao ili ziweze kukaa kwa hali safi.

Watu wengi wamekusanyika pamoja ili kushuhudia yale ambayo yalitendeka huko. Inaonekana mto ama pahali watu wanavuka imeharibika

Kuosha mkono kila wakati ni ya muhimu sana kwa kila mtu hasa kwa watoto wadogo ambao wanashika vitu tofauti tofauti, so ni lazima waoshe ili waepuke na magonjwa mbali mbali.

Daktari anatoa madawa kwa makaratasi anazipanga vizuri hili aweza kusaidia kutibu wagonjwa mbalimbali.

Dawa amabazo zimewekwa kwa chupa dawa hizi ni za maana sana kwa mwili ya mwanadamu inaeza kuunda mifupa zikae vizuri.

Madaktari wanahudumia mgonjwa mmoja ambaye anaumwa na mdomo ama akona shida ya meno uku daktari amemshika mdomo wake. Amevaa vitu vya kuzuia ili asipatwe pia na magonjwa haya.

Maji mingi imefurika sehemu hili. Watu wanatembea kwa maji na manyumba zimejaa maji mingi sana. Tena mbuzi zimekaa kando ama kwa nyumba ambayo imekaribiana na maji.

Madaktari wawili ambao wamekaa kando kando ya mgonjwa ambaye amelazwa kwa kitanda ya hosiptali, wanamhudumia kumpea dawa kupitia mdomo.

Mwalimu amekaa kwa kiti akitumia vitu vya kisasa ili aweze kumfunza huyo mwanamke aliye na yeye ili aweze kujua kutumia ile kitu kufanya kazi yoyote anayetaka.

Daktari na mgonjwa ambaye amekaa kwa kiti ili aweze kuhudumiwa ama apate usaidizi. Yeye amevaa maski ili aweze kuzuia magonjwa mengine ambayo yanaweza kuambukizwa.

Bidhaa za wanawake, zinazosaidia ili kuboresha afya yao wakati wanapokuwa na hali isiyo ya kawaida

Wakulima wanatumia dawa aina aina ili waweze kuboresha ukulima wao. Wanatumia ili waweze kuua wadudu na vitu zingine.

Vitu kadhaa zimeandaliwa ama zimewekwa chini. Ni vitu vya thamani ambavyo vimewekwa ili watu wa kisasa waweze kujua kile kilichoendelea hapo zamani.

Watu wengi wamekuja, ili waone jinsi hasara ya, kuchomeka kwa gari kubwa na mafuta njiani.

Daktari ambaye amevaa sare za udaktari, anatoa dawa kwa chupa akitumia sindano ili aweze kudungia mgonjwa.

Daktari anamhudumia mgonjwa mmoja ambaye ako na shida ya meno huku amevaa vitu ya kutazama ili aweze kuona vizuri.

Moto ambao umewakishwa nje ya nyumba imewaka kupita kiasi na mtu anajaribu kuzima akitumia kitu ya kuzimia moto.

Madaktari wamefunzwa jinsi ya kuwatibu magonjwa mbalimbali. Jinsi pia ya kupima madawa ya kudungwa kwa wagonjwa.

Wakulima ni watu wa maana kwa nchi yetu, kwa sababu wanalima mimea tofauti tofauti na kutafita dawa ili uweze kuuwa madudu na vitu vyao zing'ae vizuri.

Madawa kadhaa imepakiwa kwa mitungi ndogo ndogo ili ziweze kusafirishwa kwa hospitali tofauti tofauti.

Mama anashika mtoto mdogo huku daktari anamdungia dawa kwa mkono huku wengine wakitazama.

Watu wamekusanyika, na mitungi ya maji ili wachote maji, kwa nyumba dogo iliyojengwa na ikona maji.

Mgonjwa ameletwa hospitali, amelazwa kwa kitanda la hospitali huku ameshikwa na daktari akingojea kutibiwa.

Kuna madawa mbalimbali ambazo zinatumiwa kutibu magonjwa aina aina kama magonjwa ya misuli kuna madawa sawa.

Madawa yamepakiwa kwa vitu tofauti tofauti kutegemea na dawa hizo ama ni aina gani ya dawa.

Watu wawili wanachota maji huku mwingine akimnasadia hili aweze kuchota vizuri.

Madaktari wamefunzwa jinsi ya kutibu wagonjwa mbalimbali Kwa sababu kuna wagonjwa walio na ugonjwa aina ama magonjwa tofauti.

Kwa sokoni mbalimbali nchini Kenya kuna vududu aina tofauti na inapaswa kila biashara iwe na dawa kutibu hayo madudu.

Dawa ambazo zinawekwa kwa chupa ni za muhimu pia hili hewa isiweze kuingia ndani.

Madawa ya aina aina zimewekwa kwa chupa zingine zikiwa Kwa karatasi, dawa ni za muhimu sana kwa kila mtu aliye mgonjwa.

Mgonjwa amekaa kwa kiti huku daktari akimhudumia. Mgonjwa ana shida ya meno. Daktari anaona ili ajue shida iko wapi.

Mama amemshika mtoto mdogo huku dakitari akimdungia dawa. Ni muhimu kuwapea watoto dawa wakiwa wadogo.

Madaktari wanamhudumia mgonjwa aliye mgonjwa sana, daktari wa tatu anasaidiana ili aweze kumsaidia mgonjwa kupona.

Daktari anamhudumia mgonjwa aliye mgonjwa sana mwilini anasaidia kupewa matibabu ili aweze kuhisi vizuri.

Dawa ya muhimu sana kwa kila mtu ambaye akona shida mwilini, inategemea uko na shida gani utapewa dawa gani.

Kuna madawa mbali mbali za kuzuia magonjwa yanayoweza kupata mtu. Mtu akikula dawa hizi, anapata kuwa vizuri.

Barabara kubwa imefurikwa na maji kila mahali, huku magari wakingangana kupita. Na pia, ujenzi ama mahali ile jengwa.

Ofisi la dawa ya meno ya muhimu, pia tena huku mtu anayekueleza jinsi utakavyosaidiwa.

Familia wako na furaha sana wakicheza na mtoto wao kuonyesha wanaishi kwa amani.

Kuna madawa za aina mbalimbali za hospitalini zinazoweza kutibu magonjwa mbalimbali na zimewekwa tafauti tafauti.

Madawa mbalimbali yamewekwa kwa machupa kadhaa na masindano zao za kutumia kudungia kwa mgonjwa.

Daktari anasaidia kuhudumia mama mmoja aliye na shida ama aliye mgonjwa kwa meno.

Madawa kadhaa hospitalini, zimewekwa kwa plastiki tofauti tofauti, kutegemea ni dawa aina gani.

Kuna madawa tafauti tafauti zinazo wekwa kwa machupa kutengeneza ni ya ugonjwa ngani.

Nyumba ikichomeka ama akishikwa na moto kubwa inaleta hasara sana kwa watu wengi kwa sababu inachoma kila kitu ama bidhaa zote zilizo kwa nyumba.

Madawa za zamani zinazotolewa kwa msitu ama kwa miti za zamani ni muhimu sana kwa sababu halina madhara yoyote kwa mwili ya mtu.

Mama amewanasa watoto wake kwa mashini ili waweze kuoata matibabu vizuri na waweze pia kuishi vizuri.

Madaktari wako na ujuzi wa hali ya juu kwa kutengeneza madawa ili waweze kupewa ama kupea wagonjwa dawa poa.

Dawa zimepangwa kwa usawa na ziko kwa chupa ambazo zimefungwa vizuri. Pia, masindano ya kutumia kudungia mtu dawa.